Kuna mtu hapa, ambaye ako na, hali ya kimaumbile ambayo si sawa, ambaye miguu yake ikionekana, hayatembei, na pia ameshikilia vitabu, ikionekana huenda hana anaelekea darasa, ama huenda ametokea kwenye darasa, ama ako kwenye shuguli zake anaenda kusoma, ndo unaona pia, anaendesha akitumia, gari yake ambayo alipewa hospitalini ili aweze kujisaidia mwenyewe.

Hapa ni shule na hapa ni sehemu ambayo huwa wanapeperusha bendera ikionekana hapa kuna mti ambao wanapeperusha bendera na pia kuna tanki la maji pembeni na shuleni kunaonekana kuwa kusafi sana. Hapo nyasi imekatwa ikawa kwa laini. Pia maua inakaa vizuri sana ambapo huonekana huwa wanaisafisha kila siku.

Hapa ni shule na ni sehemu ambapo vitu za Kemistria na Biolojia zinafanyika ambapo hapa wanafunzi wanakuja, wanafanya vitu ambavyo wamefunzwa darasani. Wanaifanya kabisa ikuwe ukweli waone kwa macho yao.

Hapa kuna watu wawili ambao wamevalia mavazi yalioandikwa Kenya na pia yamechorwa bendera ya Kenya kuonyesha kuwa ni wakenya na pia wanendesha baiskeli wakiwa ni kama wako kwenye mashindano, kila mtu akitaka kung'ang'ania kuwa mshindi. Wote pia ni kama wanafanya mazoezi.

Kuna mkimbiaji mmoja hapa ambaye anaonekana kuwa na hali ambayo sio sawa, macho yake hayaoni lakini akona mtu ambaye anamwelekeza ambaye anakimbia. Mkimbiaji huyu anaitwa Koech ambaye ni mkenya ikionekana kwa shati yake imechorwa bendera ya Kenya. Sasa anakimbilia Kenya ili aweze kuleta maendeleo.

Hapa ni shule na inaonekana ni kusafi sana na pia ukuta yao wamechora vitu ambavyo wanafunzi wanaweza tumia kusoma ikionekana hapa wamechora vitu ambazo wanaeza soma kuhusiana na dini, na pia inaonekana ni ya watoto wa chekechea ambapo kuna wanyama. Wanafunzi hawa wanaeza soma huku wakiwa nje wakicheza.

Hapa ni shule ambapo Kuna viti na wanafunzi hawapo ndani . Inaonekana kabisa wanafunzi huenda wanacheza ama huenda wakakula chakula chao ndio maana hawako na pia wanaonekana madirisha